Kwenye chumba mhudumu wa afya ameketi kando ya mgonjwa aliyelala kitandani huku ametabasamu. Daktari ameshika kitabu mkononi huku akiandika taarifa muhimu kuhusu mgonjwa. Hali hiyo inaonyesha ushirikiano mzuri wa timu wa afya katika kutoa huduma za mgonjwa.

Katika chumba kuna dawa za aina mbalimbali. Dawa hizi ni za miti shamba. Kuna zile ambazo ni za vijiti vilivyotolewa kwenye sehemu ya mti, huku zingine zikiwa zimetengenezwa kama vinywaji. Kando yake kwenye ukuta, kuna cheti iliyoandikwa aina za magonjwa yanayotibiwa pale.

Kwenye meza kuna chupa na mikebe mbalimbali. Chupa hizo zimeandikwa majina ya dawa na maelezo kuhusu matibabu yake kama vile kuondoa maumivu. Nyuma ya chupa na mikebe hiyo picha za ndani ya mwili wa binadamu kama vile mapafu.

Mganga wa tiba za kitamaduni ameketi pekee yake kwenye nyumba. Amezungukwa na vikapu vya dawa asili, anaonekana akiwa makini huku akichambua majani ya dawa kwa mikono yake. Mazingira ni ya utulivu yakionyesha hali ya kutafakari na umakini katika kazi yake.

Kwenye chumba, daktari ameketi karibu na mgonjwa na kumshika mkono kwa upole. Daktari anamwangalia mgonjwa kwa makini, huku akionyesha huruma na umakini. Mazingira hayo yanaonyesha hali ya kutunza afya kwa ukaribu na msaada wa kitaalamu.

Wahudumu wa afya pamoja na mgonjwa wao ambaye ni mwanamke wa umri ya juu wamo chumbani. Wahudumu hawa wa afya wanashirikiana kumhudumia mama huyu. Mmoja wao anamtoa mama uchafu kwenye sikio lake.

Kwenye chumba, kuna daktari wa macho pamoja na mgonjwa wake. Kando yao kwenye ukuta kuna cheti zilizo na picha cha macho zinazo ashiria aina mbalimbali za magonjwa ya macho. Mgonjwa na daktari wanatazama kwenye mashine yaliyo pale mezani.

Kwenye meza kuna chupa za chanjo ya magonjwa kama vile surua pamoja na sindano. Vifaa hivi vinaonyesha hatua za kinga za afya ya umma zinazotekelezwa kwa uangalifu. Mazingira hayo yanasisitiza umuhimu wa chanjo katika kuzuia maambukizi.

Chupa ya dawa ipo juu ya meza bila kifuniko. Ndani yake kuna tembe za rangi nyekundu. Tembe hizo zimepangwa kwa mpangilio wa kawaida zikiangaza kidogo chini ya mwanga wa chumba. Mazingira hayo yanaonyesha hali ya matibabu na uangalizi wa afya.

Kwenye meza kuna chupa ya dawa iliyofunikwa kwa vifuniko cha rangi ya samawati, dawa hii ni ya chanjo dhidi ya magonjwa mbali mbali kwa vile surua, kando yake kuna bandeji ya rangi nyeupe na sindano.

Kuna watu walio katika chumba hospitalini. Watu hawa ni mama, mtoto na mhudumu wa afya. Wote wanaonekana kuwa na utulivu huku mhudumu wa afya akimuongelesha mtoto. Mhudumu amekishika kitu chekundu mkononi na anakikata kwa makasi.

Kuna mimea iliopandwa vizuri kwa mistari shambani. Mimea hii ni ya aina mbili na kila moja ipo kwenye mistari wake, kuna mtu anayepuulizia mimea hiyo dawa. Mimea hiyo imestawi na kunawiri ingawaje bado inaonekana kuwa changa.

Shambani kuna mimea iliyopandwa vizuri kwa mistari. Mimea hii imestawi na kunawiri vizuri kwa kuwa yote ni ya kijani kibichi. Kuna wakulima waliovalia mavazi yaliyowafunika sehemu zote. Wanaipuliza mimea hiyo dawa.

Kuna mikebe mitatu mezani, mikebe hii ina rangi tofauti tofauti na yote ina maandishi na michoro mbalimbali. Ndani ya mikebe hii kuna madini yaliyotengenezwa kwa vyakula mbalimbali. Madini haya yanasaidia kwa kufanya mifupa ya mtu iwe na nguvu.

Mgonjwa wa kike amelazwa kwenye kitanda katika chumba cha wagonjwa. Mgonjwa huyu anapata shida ya kupumua na kwa hivyo amebandikwa mashine ya kumsaidia kupumua. Kuna muuguzi anayeangalia kuhakikisha kuwa mgonjwa yuko sawa. Muuguzi huyu amevalia mavazi kama vile barakoa na glavu.

Kwenye chupa ya mkojo yenye kifuniko chekundu, kuna mkojo wa mgonjwa ulioekelewa mle kwa ajili ya kupimwa iwapo ana ugonjwa fulani. Kando na chupa kwenye meza kuna tembe sita za dawa zenye rangi nyeusi na nyekundu. Huenda dawa hizi zitatumika kupima wagonjwa yaliyo kwenye mkojo.

Kwenye eneo hili, mafuriko yameenea kila sehemu. Maji yamejaa karibu kufikia matawi ya mimea. Maji haya ni machafu mno. Barabara imeathirika kwa kuwa sehemu ya barabara imeloa kwa maji. Maeneo haya yamebaki kuwa mahame.

Kuna kasha la rangi nyeupe na manjano kwenye meza. Kasha hili lina maandishi juu yake. Kando yake kuna chupa za glesi zilizopangwa pale. Kilicho ndani ni chupa zile hakijatumika kwa kuwa chupa zile zimefunikwa kwa ujuzi. Hizi ni dawa za chanjo.

Mafuriko yameenea kote kote katika eneo hili. Pia, kuna magari ya watu yaliogeshwa pale. Isitoshe, kuna majumba ambayo ni makazi ya watu. Maji haya ya mafuriko ni machafu mno.

Mtu wa kiume anayeonekana mwenye furaha yuko katika chumba. Ameishikilia mojawapo ya dawa zilizopangwa kwenye makabati ukutani. Nyuma yake kuna cheti iliyo na maandishi pamoja na michoro iliyobandikwa ukutani.

Kuna chupa za dawa zilizo kwenye meza. Chupa hizi zimefunikwa. Mojawapo ya chupa ina dawa za kupunguza maumivu mwilini. Isitoshe, kuna tarehe ambayo imeandikwa kwenye chupa ya kuashiria siku ambayo dawa hizo zitakuwa zimeharibika.

Kuna ajali iliyotokea barabarani. Magari yalipoteza mwelekeo na kugongana. Vioo vya gari moja vimepasuka pasuka na gari lenyewe kubondeka sana. Gari lililobondeka limesongea na kuondoka barabarani. Umati wa watu wakubwa kwa wadogo wamejaa pale huku wakitazama kwa mshangao.

Wahudumu wa afya pamoja na mgonjwa wa meno aliyelazwa kitandani wamo chumbani. Wote wanashirikiana kuhakikisha mgonjwa wao yupo sawa. Wamevalia mavazi ya kuwakinga dhidi ya bakitiria wanaoweza kuwa chumbani mle.

Kuna watu waliosimama huku wakiwa wamepigwa na mshangao. Mbele yao kuna nyumba iliyoporomoka na kuanguka chini. Kuna baadhi ya watu wanaochukua video na picha kwa simu zao. Kando ya jengo lililoporomoka kuna maghorofa mengine ambayo watu wanaishi.

Kuna mtu aliyeshikilia chupa mbili za dawa ya sindano mkononi. Anatumia sindano kuvuta dawa kwenye chupa hizo ndogo na kuichanganya. Mtu huyu ana pete mkononi na huenda ni mhudumu wa afya.

Watu wawili wa kiume wamevalia barakoa za samawati ili kuzuia kuvuta hewa chafu. Wanaibeba mitungi kutoka kwenye nyumba na kuiwekelea kwenye lori jeupe lililoegeshwa nje ya jengo hilo. Hii ni mitungi ya gesi.

Kuna makasha yaliobeba dawa za rangi ya kijani kibichi kwenye meza. Dawa hizi ni za aina ya tembe ya mviringo. Dawa hizi ni za kutibu magonjwa na hata kupunguza maumivu mwilini. Jina la dawa limeandikwa pale.

Wahudumu wa afya pamoja na washirika wa msalaba mwekundu wanaonekana kuwa wenye wasiwasi. Kuna mgonjwa anayekimbizwa kwenye chumba cha dharura huku akiwa amelazwa kwenye machela. Kuna wale waliovalia barakoa na wanashirikiana kuhakikisha kuwa mgonjwa yuko sawa.

Kuna watu waliosimama huku wakiwa wamepigwa na mshangao. Mbele yao kuna ghorofa lililoporomoka na kuanguka chini. Watu hawa ni waandisi. Kando ya jengo lililoporomoka kuna maghorofa mengine ambayo watu wanaishi.

Kwenye poster kuna dawa za maumbo tofauti tofauti. Isitoshe, kuna mishumaa iliyowashwa. Dawa hizi ni za mitishamba. Pia, kuna jina la daktari, nambari yake ya simu na aina ya magonjwa anayoshughulikia.

Kwenye poster kuna watu wanaokumbwa na maumivu katika sehemu mbali mbali za kichwa. Poster hii imeundwa ili kuwajuza watu ambao wanapatwa na shida kama hizo kuhusu kuwepo kwa dawa ya kuwasaidia kupunguza maumivu haya.

Mafuriko yameenea katika maeneo haya. Nyumba nyingi ni za udongo huku kidogo zikiwa zimejengwa kwa mabati. Maji haya ya mafuriko ni machafu mno. Kuna watu wawili wanaopambana kutembea ndani ya maji hayo. Nyumba zilizojengwa kwa udongo zinakaribia kuanguka.

Kuna watu waliojaa kwenye chumba. Miongoni mwao ni muhudumu wa afya na mama aliyeketi na kumshikilia mtoto. Muhudumu huyu wa afya anamshughulikia mtoto huyo kwa utaratibu huku akitabasamu kwa furaha.

Kuna chupa iliyotengenezewa ufuniko unaofanana na sanamu ya mtu na kuekelewa kamba iliyoshonwa. Chupa hiyo imeekelewa kwenye vitu vidogo vidogo vya rangi mbali mbali kama vile nyekundu. Nyuma yake kuna sanamu ya mtu iliyo na kitu cha kijani kichwani.

Kuna mwanamke aliyeketi kwenye kiti. Mwanamume ambaye ni mhudumu wa afya anamdunga mwanamke huyu sindano mkononi. Mwanamume huyu amevalia koti la maabara na barakoa. Kando yao kuna box la kuhifadhi dawa.

Kwenye chumba cha wagonjwa kuna daktari, muuguzi na mgonjwa aliyelazwa kitandani. Muuguzi na daktari wanashirikiana kumhudumia mgonjwa wao ipasavyo. Wote wamevalia barakoa na glavu mikononi. Muuguzi anamsaidia daktari kwa kumpa vifaa anavyohitaji.

Kuna watu wawili wa kiume wanaojadiliana mbele ya vyoo. Mbele ya vyoo kuna mahali pa kuosha mikono mtu anapotoka chooni. Kuna maandishi ya kuwajulisha watu kuwa wanapaswa kuosha mikono sehemu hiyo.

Wanafunzi wanaosha mikono kwa sabuni na maji yanayotiririka ili kuua bacteria zinazoleta magonjwa mwilini. Wanafunzi hawa wamevalia barakoa. Hii ni kwa ajili ya kujizuia wasije wakavuta hewa yenye virusi vya Corona. Isitoshe, wanafunzi hawa wamezingatia umbali wa mita kumi na tano.

Katika chumba kuna mgonjwa aliyelazwa kwenye kiti kilichoegemea upande mmoja ili kumfanya aangalie juu. Kuna daktari wa kiume aliyevalia barakoa, miwani na glavu mikononi. Anauangalia mdomo wa mgonjwa wake kwa makini. Anatumia vifaa maalum kuendeleza matibabu haya.

Kwenye chumba cha upasuaji kuna wahudumu wa afya waliosimama huku wakishirikiana kumhudumia mgonjwa. Kuna mashine anayowaelekeza wanapoendeleza upasuaji ule. Wamevalia mavazi maalum ya kuwakinga kutokana na bacteria . Mgonjwa amefunikwa vizuri na kulazwa kitandani.

Mtu wa kiume aliyevalia glavu mikononi anazitazama dawa huku akiandika kitabuni. Huyu ni muhudumu wa afya. Dawa za aina mbalimbali zimejaa mezani. Kuna tarakilishi kando ya mtu huyu.

Kuna mwanamke aliyembeba mtoto mchanga katika nyumba. Mwanamke huyu ameketi kwenye kiti. Mtoto huyu amefunikwa kwa leso ili asipate baridi. Mwanamke aliyembeba ni mhudumu wa afya anayeonekana kupeana maelezo fulani kwa mzazi wa mtoto.

Vyungu pamoja na chupa vimejaa katika chumba kwenye sakafu. Pia kuna besheni na ndoo ya plastiki. Vitu hivi vimewekwa ovyo ovyo bila kupangwa vizuri. Kuna chungu kinachotoa moshi. Huenda chumba hiki ni cha daktari wa mitishamba.

Mhudumu wa afya amevalia mavazi kama vile glavu, koti la maabara na barakoa ili kudumisha usafi na kumkinga dhidi ya virusi vilevile. Anamshughulikia mgonjwa wa kiume aliyelala kitandani. Kuna kabati la dawa katika kona moja ya chumba. Isitoshe, kuna kiti na dawati la daktari na pia mashine ya kufuatilia hali ya wagonjwa.

Katika duka la maji, kuna watu wanaoonekana kuyateka maji kutoka kwenye mifereji iliyopo pembeni mwa duka. Mitungi imepangishwa foleni. Watu hawa wamevalia barakoa ili kuzuia kutapakaa kwa magonjwa ya hewa kama vile corona.

Watu wamezingatia umbali wa kijamii. Wote wamevalia barakoa kuzuia hewa chafu. Mwanamke mmoja anaonekana akiosha mikono yake kwa sabuni na maji yanayo tiririka ili kuua virusi. Miongoni mwao ni chifu ambaye ni kiongozi na anaangalia kuhakikisha kuwa sheria hizi zinafuatwa.

Watu wawili, mwanamke kwa mwanaume wamo chumbani. Wote wamevalia barakoa ili kuzuia kupumua hewa chafu iliyo na virusi vya magonjwa kama vile korona. Mmoja wao ni mhudumu wa afya anayetazama jeledi yake kwa makini.

Watu wazima wamevalia barakoa ili kuzuia magonjwa kama vile Corona . Mama aliyeketi na kubeba mtoto anahudumiwa kwa kupea mtoto wake kinachoonekana kuwa chanjo na mhudumu wa afya kwa njia ya sindano kwenye mkono.

Daktari wa miti shamba amevalia kanzu nyeupe. Anamuelezea mteja wake kuhusu dawa anazouza. Mteja anaonekana kusikiza kwa makini. Dawa hizi zimepakiwa kwenye chupa na kufunikwa vizuri.

Chupa zilizobeba mitishamba zimepangwa pamoja. Kando yake kuna baiskeli iliyoegeshwa na kuna ubao ulioandikwa jina la daktari na aina ya magonjwa anayopeana tiba kama vile kisonono. Isitoshe kwenye ubao kuna nambari ya daktari ya simu.

Muuguzi aliyevalia sare zake za samawati anaangalia kuwa mgonjwa yuko sawa kabla ya kuanza kumhudumia. Muuguzi amefunika nywele zake kwa kofia ili kuzuia kutapakaa kwa nywele zake. Mgonjwa amelala kichalichali na kuvalia miwani ya kuzuia mwangaza mingi machoni pake. Kila kitu chumbani kimepangwa sawa sawa kwa ajili ya matibabu.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti huku wengine wawili ambao ni wahudumu wa afya wamesimama kando yake. Mmoja wao anamdunga mwanamke huyu sindano kwenye upande wa juu wa mkono karibu na bega. Wote watatu wamevalia barakoa ili kuzuia kuvuta hewa iliyobeba virusi. Anachodungwa mwanamke aliyeketi ni chanjo.

Watu wamo katika mazingira yanayoonekana yenye ukame mwingi. Ardhi ni tupu bila majani wala nyasi yoyote. Kuna mitungi ya manjano iliyotapakaa kote kote. Watu hawa wanaonekana kusubiri zamu zao ili kuchota maji.

Watu watatu wa kiume wameketi nje ya nyumba iliyojengwa kwa kutumia karatasi. Wawili hawa ni wahudumu wa afya na mmoja wao anampima mzee aliyeketi kwenye kiti joto kwa kutumia kipimajoto. Wahudumu hawa wa afya wamevalia barakoa.

Kwenye sakafu kuna mkeka ambao umeekelewa dawa za kienyeji. Moja wapo ya dawa hizi imetiwa kwenye chupa iliyo katika kona moja ya mkeka huo. Dawa hizi zinaweza kutumika katika kutibu magonjwa aina ainati.

Mtu anaiosha mikono yake kwa sabuni na maji yanayotiririka. Anahakikisha kuwa amesugua sehemu zote za mikono kama vile katikati ya vidole na pia kucha zake. Hii ni kwa ajili ya kuuwa virusi vyote vilivyoko katika mikono yake ili kuepuka na magonjwa mbalimbali yanayoletwa na virusi hivyo.

Katika chumba kuna watu wawili waliovalia barakoa. Miongoni mwao ni mhudumu wa afya aliyeshika pamba kwenye mkono mmoja. Anautumia mkono mwingine kumdunga mgonjwa wake chanjo katika sehemu ya juu ya mkono.

Watu wawili wa kike wamesimama kando ya gari lenye vioo vyeusi. Watu hawa wamevalia barakoa ili kuepuka kuvuta hewa chafu ya virusi vya magonjwa kama vile korona. Isitoshe wamevalia glavu mikononi mwao.

Katika chumba, kuna wahudumu wawili wa afya ambao ni daktari wa meno na msaidizi wake. Wote wamevalia barakoa na wanashirikiana kumshughulikia mgonjwa wa kike ambaye amelala kichali chali. Wanaonekana kutumia vifaa kwa makini. Isitoshe, wamevalia glavu mikononi ili kuhudumisha usafi ili kuzuia magonjwa.

Kwenye chumba cha wagonjwa kuna wataalamu wawili wa afya, daktari pamoja na muuguzi . Wanaonekana wakiwa wanamshughulikia mgonjwa wa kike aliyelazwa kitandani. Kuna mashine yanayowasaidia kutabiri hali ya mgonjwa. Daktari na mwuguzi wake wanashirikiana ipasavyo kuhakikisha mgonjwa yuko sawa.

Katika chumba, kuna wahudumu wa afya ambao ni daktari wa meno na msaidizii wake. Wote wamevalia barakoa na wanasaidiana kumshughulikia mgonjwa wa kike, ambaye amelala kichalichali. Wanaonekana kutumia vifaa vyao kwa makini. Isitoshe, wamevalia glavu mikononi ili kudumisha usafi.

Wataalamu wawili wa afya wamewabeba watoto wachanga waliofunikwa vizuri ili kuzuia baridi na kuwalaza kwenye kutanda kilichomo chumbani humo kwa utaratibu ili wasiamke. Mama anawatazama watoto kwa upendo. Wote wanaonekana wenye furaha.

Mwangaza uliyo mbinguni umeangaza kwa umbali. Wadudu wa aina moja wameenea kote kote na ni wengi mno. Wadudu hawa wana muonekano wa nzige, wanaishambulia mimea ilioko pale kwa kuila kwa uharibifu.

Wake kwa wanaume wamekaa chini ya hema. Miongoni mwa watu hawa ni wahumu waliovalia shati za rangi ya manjano na wengine nyeusi. Kuna poster inayoashiria kuwa kinachoendelea hapa kinahusu ugonjwa wa ukimwi. Watu wanaelimishwa jinsi ya kujikinga na ugonjwa huu.

Chupa iliyobeba mkojo na kufunikwa kifuniko chekundu ipo karibu na zinazoonekana kuwa dawa za rangi ya nyekundu na nyeusi. Mkojo huu umetiwa pale kwa ajili ya kupima ugonjwa alionao mgonjwa na huenda dawa zilizo pale zitatumika kufanya hivyo kwa weledi wa daktari.

Kuna wanawake wawili walio chumbani. Mzazi na mhudumu wa afya. Mama amembeba mtoto mchaga na kumshikilia huku mhudumu wa afya akimshughulikia kwa kumdunga sindano ya paja kwa utaratibu.

Mtaalamu wa afya amevalia barakoa na kofia ya kusitiri nywele zisije zikatapakaa. Yeye pamoja na mgonjwa wake wamevalia miwani. Daktari huyu wa meno ana tochi zinazomsaidia kuona ndani ya mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa amelala kichalichali ili kumruhusu daktari wake kumshughulikia bila ugumu wowote.

Mlindalango anaosha mikono yake kwa sabuni na maji yanayotiririka. Anatumia mguu kuelekeza mtiririko wa maji pasi na kushika mfereji ambao unaweza kuwa umebeba virusi. Isitoshe, amevalia barakoa ili asiweze kupata virusi hivyo kwa njia ya hewa.

Kuna chupa iliyoko mezani. Chupa hii imebeba dawa ya chanjo. Chanjo hii inapeanwa dhidi ya aina magonjwa matatu. Kando ya chupa kuna bendeji za rangi nyeupe zilizopangwa vizuri. Pia kuna kifaa kinachoekelewa sindano mtu anapodungwa sindano hiyo.

Kibuyu cheupe cha lita tano chenye kifuniko chekundu kilichofunikwa vizuri, kimejazwa dawa ya ugonjwa wa kifafa. Kibuyu hiki kimewekwa kwenye sakafu kando ya ukuta. Kifuniko hiki kinasaidia dawa isije ikamwagika wala kuingiwa na uchafu.

Kuna watu katika chumba. Mmoja wao amevalia koti jeupe la maabara. Wataalamu hawa wa afya wanaonekana wakijadiliana mambo yaliyo muhimu. Wote wamevalia barakoa. Kando yao kuna mabokisi ya dawa yaliyopangika vizuri. Kando na hayo, kwenye ukuta pameandikwa maandishi ya shirika la UNICEF.

Mafuriko yameenea katika eneo hili. Kuna magari, baiskeli na pikipiki ambazo wenyewe wanapambana kupita katika furiko hili la maji. Kuna watu wanaosaidiwa kuvuka palipo na maji kwa kubebwa pia.

Mtu anaingia kwenye jengo lililoandikwa choo za umma. Jengo hili limepakwa rangi ya manjano na kijani kibichi. Hizi zinaonekana kuwa choo za serikali. Zimejengwa ili kudumisha usafi na kuzuia virusi vya ugonjwa kusambaa.